Hii ni kituo cha umeme chenye miundombinu mikubwa ya kusambaza nguvu. Kuna nguvu nyingi za umeme, transfoma na waya zinazopitisha umeme. Wafanyakazi wawili wanaonekana wakifanya kazi.

Minara ya kusambaza umeme zimesimama kwenye eneo la wazi lenye miti mifupi. Nyaya nene za umeme zimening'inia juu ya minara hiyo. Mandhari ya nyuma yanaonyesha machweo ya jua. Yakionyesha hali ya utulivu mashambani.

Mnara mkubwa wa kusambaza umesimama juu ya nyasi katika eneo la wazi. Nyaya nyingi za umeme zinapita juu ya mnara huo kuelekea maeneo ya mbali. Mandhari inaonyesha usambazaji wa umeme mashambani chini ya anga Lenye mawingu nyepesi.

Kituo cha kupoozea umeme kimengia mashini inatooza kubwa huku nyaya za juu zikiwa zimeunganiaswa kwenye minara mikubwa ya chuma. Mazingira yamezungushiwa uzio na Yana onyesha eneo muhimu za usambazaji wa umeme.

Mmumliko mkubwa wa nyaya za umeme na minara ya chuma unaonekana katika kituo cha kusambaza umeme .Anga ni safi na bendera ya jumuiya ya Afrika Mashariki inapeperuka pembeni, ishara ya ushiriakiano wa kikanda.

Mnara wa umeme wa nguvu za juu umesimama katikati ya eneo la kijani, lililo na miti na nyasi. Nyaya za umeme zimeelekezwa kuelekea mlima iliyo mbali. Chini ya anga lenye mawingu meupe, mazingira ni ya asili ya utulivu.

Nguzo Kubwa za kusafirisha umeme zimesimama kwenye eneo la nyasi lililo wazi. Waya za umeme zimenyooshwa juu kati ya nguvu na anga Lina mawingu meupe na buluu Kwa mbali. Miti michache inaonekana pembeni mwa shamba hili.

Majengo ya paa la rangi ya kijani yako karibu na mashamba makubwa ya kijani, huku minara ya kusambaza umeme ikiinuka juu ya miti ya msitu upande wa mbali.

Mtu anachambua taka kwenye dampo kubwa lililojaa uchafu wa plastiki, nguo na karatasi. Mazingira yanaonyesha hali ngumu ya maisha na changamoto za usafi katika mtaa wa mabanda. Nyuma kuna vibanda na moshi unaopanda angani.

Watoto kadhaa wameketi chini wakila. Mtoto mmoja mbili ameshika chakula kwenye sahani akitazama juu. Wengine wameketi nyuma yake baadhi wakila na wengine wakisubiri. Wamevaa nguo mbalimbali na ukuta wa buluu unaonekana nyuma yao.

Askari wa wanyama anaonekana akilinda eneo baada ya simba kujeruhiwa .Inawezekana simba aliingia kwenye makazi ya watu na ikawa tisho hivyo hatua za usalama zikachukuliwa kumzuia.

Wanawake na watoto wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma za msaada. Baadhi ya wanawake wamewabeba watoto mgongoni kwa vitambaa vya kitamaduni. Mazingira yanaonyesha hali ya kijiji au ya kijamii yenye shughuli za huduma kwa jamii.

Mtu anafanya kazi ya kufua nguo nje ya nyumba ya mabati. Beseni mbalimbali ya plastiki imejaa maji na nguo huku sabuni na vyombo vingine vikiwa karibu . Mazingira yanaonyesha shughuli za kila siku katika mtaa wa mabanda.

Watu wawili wanajitahidi kuondoa uchafu kando kando ya mto uliojaa maji na taka. Mmoja amevaa sare la kazi na buti mwingine akishika mti. Mazingira yanaonyesha athari za mafuriko na juhudi za usafishaji baada ya maafa.

Mto wa maji ya kahawia umefurika ukipita karibu na makazi duni. Nyumba kadhaa za mabati na mbao zimejengwa kando ya mto. Miti mirefu imesimama kati ya majengo na maji ikionyesha athari za mafuriko .

Mto wenye maji ya kahawia unaopita katikati ya eneo lenye nyasi na vichaka. Nyuma ya mto kuna msitu menene wenye miti mingi. Anga linaonekana wazi na jua kali.

Mwalimu ameshika mche wa mti akielekeza wanafunzi waliomzunguka. Watoto wamevalia sare za shule na wanaonekana kushiriki shughuli ya upandaji miti shuleni. Mazingira yanayoonyesha kuwa ni eneo la shule lenye majengo ya madarasa.

Nyani mwenye manyoya ya kijivu ameketi ardhini. Huku akishika kipande cha plastiki mikononi mwake. Akiwa karibu na majani mabichi huku akitazama kando.

Mtaa wa mabanda unaonekana kuzingirwa na maji ya mafuriko baada ya mvua kubwa. Wakazi wachache wanaonekana wakihangaika kuokoa mali yao, huku nyumba nyingi zikiwa zimeharibiwa. Anga na mawingu mazito, ishara ya mvua kuendelea kunyesha.

Wanafunzi na watu wazima wanashirikiana kupanda miti kwenye eneo la wazi. Kuna vifaa vya kupandia kama vile kibuyu cha maji na kila mtu anaonekana kushiriki kwa makini. Tukio hili laonyesha juhudi za kuhifadhi mazingira.

Mamba wawili wamelala juu ya mawe karibu na eneo lenye nyasi wakionekana kuwa katika hali ya kupumzika. Miili yao yenye magamba magumu na mikia mirefu inaonekana vizuri na wamezungukwa na mawe makubwa na mchanga. Mazingira yanaonekana kuwa sehemu ya hifadhi ya wanyama.

Njia ya uzunguko inapita katikati ya mwitu na wali wa kijani wa miti ya kichakani. Anga linaonekana samawati. Eneo hilo linaashiria sehemu ya msitu wa eneo la mbali. Njia ya uzunguko inaelekea kwenye kibanda kidogo kinachoonekana kwa mbali, kikiwa kimetulia katikati ya mandhari ya asili.

Wanaume waliovaa makoti ya usalama wanafanya kazi ya kusafisha maji machafu kwa mikono na vifaa maalum. Taka nyingi zimekusanyika kando ya mto. Na hali ya mazingira inaonyesha uchafu mkubwa wa mazingira. Mazingira ni ya mawingu na shughuli hiyo inaonyesha juhudi za kusafisha.

Twiga, akiwa anala majani kutoka kwa kichaka. Majengo marefu yanaonekana kwa umbali, yakionyesha ukaribu wa mbuga ya jiji. Mazingira inadhihirisha mchanganyiko wa asili na maendeleo ya miji.

Watu wawili wanasafisha mto kwa mikono wakiwa ndani ya vikapu vya mianzi. Wanavuta na kuondoa plastiki nyingi kutoka majini ishara ya juhudi za kutunza mazingira na kupamabana na uchafuzi wa mito.

Mvulana anatembea miguu mitupu, akibeba gunia kubwa la makaa kichwani, huku akiruka mtaro wa maji machafu katika mtaa wa mabanda. Mazingira yanaonyesha uchafu na changamoto za miundombinu.

Taka nyingi zimezagaa katika dampo kubwa la wazi, huku watu wachache wakiokota taka kati ya milima ya uchafu. Gari la kuchimba linaonekana mbali likisongesa taka. Mazingira yanaonyesha changamoto ya usimamizi wa taka mjini.

Wafanyikazi waliovaa mavazi ya usalama wanakarabati bomba kubwa la maji karibu na mto. Wengine amesimama karibu na mashini ya kuchimba wakisimamia shughuli. Eneo limejaa matope na maombwa ya chumba yaliyotandazwa ardhini.

Kundi la vijana wamesimama pamoja wakiwa na vifaa vya usafi kama vile koleo, toroli na mikono yao yakiwa na glavu. Wanaonekana wakijiandaa au wakishiriki shughuli ya usafi mbili. Jengo lenye bango la taasisi. Mazingira yanaonyesha nia ya kushiriki maendeleo ya kijamii.

Sanamu tatu za askari zimenyanyuka mbele ya jengo la kihistoria lenye nguzo na madirisha za thamani. Askari hawa wanaonekana kuvaa mavazi ya kijeshi ya kale, wakiwa na silaha na mikoba wakionyesha heshima kwa mashujaa wa vita.

Abiria wanasubiria au wanaingia kqenye basi la umma aina ya Citihoppa katika kituo cha magari mjini. Mabasi yameegeshwa karibu na jengo refu huku watu wakizunguka wakifanya shughuli. Mazingira yanaonyesha pilkapilka cha jiji la Nairobi.

Barabara lenye magari linaonekana. Kuna magari mbalimbali likiwemo ndogo na kubwa. Miti mirefu imepandwa kando ya barabara kwa dalili ya mvua hivi karibuni.

Mwanamke ameshika bango lenye namba arubaini na sita na orodha ya maeneo yanayohudumiwa na magari ya umma. Pembeni kuna matatu ya kijani na watu wakiwa kwenye foleni. Mazingira yanaonyesha kituo cha magari ya abiria jijini Nairobi.

Barabara imejaa magari ya umma kama matatu na mabasi. Watu wanatembea na wengine wakivuka barabara. Askari wa trafiki wanaongoza magari na watu. Pikipiki inapita upande wa kushoto, huku jiji likionekana na majengo marefu nyuma.

Njia kuu ya magari inaonekana ikiwa na magari michache. Kando ya barabara kuna miti ya kijani kibichi. Bango kubwa kuna linaloonekana kwa umbali Muonekano huu umechukuliwa kutoka ndani ya gari ikionyesha pembeni

Magari mbalimbali yamepanga foleni barabarani upande wa kulia yakiwemo malori na magari madogo. Kushoto kuna njia ya waenda kwa miguu yenye uzio wa waya. Pembeni kuna majengo marefu ya gorofa yaliyojaa rangi tofauti na baadhi yana mabango ya matangazo.

Matatu lenye rangi angavu na michoro ya kuvutia limesimama barabarani likiwa na abiria ndani. Nje kuna bango linaloonyeha vituo mbalimbali kama Muthaiga na Kiambu. Dereva anaonekana akiwa tayari kuendelea na safari.

Magari aina mbali mbali yamejazana barabarani huku baadhi ya watu wakitembea kando kando kuna msogamano mkubwa wa magari ikiwa ni pamoja na malori, magari madogo, mabasi na bodaboda. Nyuma ya barabara kuna uzio mrefu, miti mingi na majengo ya magari.

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa kando ya barabara mjini, watu wachache wanatembea huku wakipita kati ya magari haya. majengo marefu na miti mirefu inaonekana nyuma ya magari hayo ikiashiria eneo la mjini lenye shuguli nyingi.

Barabara imejaa magari, bodaboda na watu waktembea huku maafisa wa trafiki wakidhibiti msongamano. Mabasi ya uchukuzi wa umma yanaonekana baadhi yakiwa yamepamwa kwa rangi agavu. Jiji lina majengo marefu, miti, mapambo ya barabara na mabango ya matangazo.

Pikipiki na magari ya usafiri wa umma yamebanana katikati ya barabara kuu ya jiji. Madereva wa bodaboda wamevaa kofia ngumu na baadhi yao wamevalia reflective jackets . Kuna msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara ya mjini.

Familia wanapanda matatu ya rangi ya zambarau na kijivu katikati ya jiji. Magari mengine na majengo marefu yanaonekana upande wa nyuma, huku jiji likionekana kuwa na shughuli nyingi na matangazo makubwa ya biashara.

Watu wanavuka barabara kwenye kivuko maalum huku magari na pikipiki zikipita kwa tahadhari. Kuna alama ya barabarani inayoonyesha madereva kuhusu eneo la waenda kwa miguu. Mandhari inaonyesha mazigira safi na yenye majego ya mtaa wa pagani.

Magari ya abiria ya rangi mbalimbali yameegeshwa barabarani huku watu wakitembea pembeni. Kuna mabango ya matangazo yamebandikwa kwenye majengo na magari ya jiji yanaonekana pahali pamoja na majengo marefu.

Gari la kijani la abiria limeegeshwa barabarani katikati ya jiji. Kuna watu wa kutembea, bodaboda na magari mengine yakiwa yameegeshwa au yakipita. Majengo ya kibiashara yamezunguka barabara. Shughuli nyingi inaendelea eneo hilo.

Mapomba ya blue yamepangwa Kwa mstari na kuunganishwa na uvali viungio na Mita za kupima shinigizo. Mfumo huo unaonyesha miundo mbinu za usambazaji au usafishaji wa maji katika kituo cha kiwanda huduma za jamii.

Mapomba ya chuma yameunganishwa na vali sensor na waya mbali mbali yakionyesha mfumo wa kiteknolojia katika kiwanda, vifaa vinaonekana kuwa vya kuzambaza au kutibiti mtiririko wa kesi au maji kwenye mchakato wa viwandani.

Mwanamke aliyevalia fulana ya usalama anafungua bomba la maji huku akitabasamu. Anazungukwa na watu waliovaa mavazi rasmi wakishuhudia tukio hilo. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba ishara ya uzinduzi wa mradi wa maji safi.

Udongo umechimbwa na kuachwa wazi. Unaonekana kuwa na mabaki ya nyasi na mabomba ya maji yaliyolazwa juu ya ardhi. Kilio hili linaweza kuwa linaandaliwa kwa shughuli za kilimo au ujenzi.

Lori jeupe limeegshwa barabarani na watu wawili wameketi juu yake. Mwanamume aliyevaa kofi na begi kubwa mgongoni anatembea mbele ya lori akizungumza kwa simu. Kuna matatu mbili zilizopambwa kwa rangi na maandishi pembeni huku majengo marefu na miti midogo yakiwa nyuma yao.

Mtaro mkubwa umezibwa ardhini karibu na jengo la ghorofa, huku mashine ya kuchimba ikionekana na mbele ikifanya kazi. Mazingira inaonyesha shuguli ya ujenzi au uwekaji wa miundombinu kama mabomba au nyaya.

Tangi kubwa jeusi la kuhifadhi maji aina ya, techno tank, limewekwa kwenye sakafu ya saruji likiwa imeunganishwa na mabomba ya plastiki ya kijani inayosaidia katika usambazaji wa maji.